Wachezaji kandanda wa timu ya kijeshi ya Kenya, wakiwa wamevalia jezi zao za rangi nyekundu na maandishi meupe, wanachangamsha miili yao uwanjani.

Timu mbili za mpira wa kandanda moja ikiwa imevalia jezi ya kijani kibichi na nyingine ya manjano wanashiriki mechi kwa uwanja uliojaa pomoni na mashabiki wa timu zote mbili.

Timu mbili za kike ziko kwa mashindano ya mchezo wa voliboli kwenye uwanja uliojaa pomoni na mashabiki. Moja imevalia kijani kibichi na samawati. Ingine ni nyeupe na nyeusi huku nambari zao ni nyekundu.

Kando ya barabara tunaona takataka iliyotapakaa pakubwa sana na kuna maji yanayotoka kwa taka hiyo ishara kuwa ni maji machafu.

Mashabiki wa klabu ya Al-azizia wakubwa kwa wadogo wamejaza uwanja pomoni huku kwa sura zao zikiwa na furaha ishara wameshinda mechi.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwa wamevalia sare zao za kazini zenye rangi ya nyeusi, nyeupe na nyekundu pamoja na barakoa za samawati wakihudumia mteja aliyevalia koti la samawati na barakoa nyeusi.

Wananchi wako na furaha kuona Rais Uhuru Kenyatta ,akiwa amebeba biblia kwa mkono wake wa kulia. Akichukua kiapo baada ya kushinda uchaguzi wa Urais. Huku mke wake Bi. Margaret Kenyatta na mmoja wa mfanyikazi wa ofisi ya majaji, wakiwa kando yake.

Mashabiki sugu wa club ya bandari wakona furaha wakiwa wamevalia jezi za rangi ya samawati na nyeupe wakishabikia club yao uwanjani.

Wachezaji wa klabu ya Bandari wakiwa wamevalia jezi za samawati wanampongeza mwenzi wao baada ya kufunga bao kwa mechi yao.

kikundi cha vitabu vya pasipoti za rangi ya samawati zenye nembo ya nchi ya kenya ziko kwenye sanduku lililo wazi

Mashabiki wa Kenya wakipeperusha mikono na bendera wakiwa na furaha wakati wa mechi uwanjani, huku wengine wakiruka juu na chini.